Hapa ni sokoni. Kuna viazi, mahindi mbichi, kuna karoti, kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna maembe, kuna ndizi iliyoiva na kuna wafanyabiashara.